Kilimo cha hydroponic ni mfumo wa kulima mimea bila kutumia udongo ambapo mizizi ya mimea huwekwa kwenye maji yenye virutubisho maalum.

Kilimo bora. Ni njia ya kisasa ya kilimo ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo kama inavyoonekana. Hii ni mboga zilizopandwa kwenye chombo maalum badala ya udongo, iliyopata virutubisho kupitia maji yenye madini muhimu, hivyo hukua haraka na kwa afya bora.

Kilimo cha hydroponic ni njia ya kisasa ya kulima mimea bila kutumia udongo badala yake hutumia maji yenye virutubisho muhimu kwa ukuaji wa mimea, kama vile tunaweza kuona, vyombo maalum vyenye maji na virutubisho badala ya ardhi.

Kilimo cha hydroponic .Ni kilimo ambapo mimea hustawi bila kutumia udongo bali hutumia maji yenye virutubisho muhimu kama vile twaweza kuona mimea ikiwa kwenye mifumo ya hydroponic ambapo mizizi iko ndani ya maji badala ya udongo.

Kilimo cha haidroponiki ni njia ya kisasa ya kulima mimea bila kutumia udongo, bali kutumia maji yenye virutubisho maalum kama inavyoonekana. Mimea kama nyanya na spinach , hupandwa kwenye mabomba au vyombo maalum, mizizi ikiwa imezamishwa kwenye maji safi yanayozunguka na kupewa virutubisho moja kwa moja.

Kilimo cha viwanda, ni aina ya kilimo kinachotumia teknolojia ya kisasa, mashine kubwa, mbolea za viwanda na dawa za kuua wadudu ili kuongeza uzalishaji wa mazao na mifugo kwa kiwango kikubwa chanzo. Mashamba haya mara nyingi ni makubwa yanayohitaji uwekezaji mkubwa na hutoa chakula kingi kwa soko.

Kilimo cha viwanda. Twaeza sema tuko kwenye shamba kubwa ambalo limewezwa kupandwa majani chai. Humu ndani wa majani chai pia kuna aina tofauti tofauti ya miti.

Kilimo cha viwanda. Ni aina ya kilimo kinachotumia machine kubwa, mbegu bora na mbolea za kisasa ili kuzalisha mazao mengi kwa wakati mfupi kama inavyoonekana. Shamba kubwa la kabegi. Shamba hili linaonyesha jinsi kilimo cha viwanda vinavyopangwa kwa mistari na kutumia teknolojia ili kuongeza mavuno na ufanisi.

Mbele yako huweza kutabasamu kuwa tuko kwenye kampuni, hapo kando pia unaweza kuona kuna mtu ambaye anafanya urekebishaji wa matunda ambayo ina weza kuwa ni ya kahawa. Hizi kahawa zita weza sema kuwa ziko kwenye kampuni zinaweza kufanyiwa usafi ili kutengenezwa na kufanywa liwe kahawa bora.

Mfumo wa umwagiliaji; ni njia ya kusambaza maji mashambani ili mimea ipate maji ya kutosha hata wakati wa ukame. Kama vile tunaweza kuona mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumia mabomba na vali kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, umwagiliaji matone.

Mfumo wa umwagiliaji ni njia ya kusambaza maji mashambani ili mimea ipate unyevu inayohitajika kwa ukuaji hasa wakati wa mvua haitoshi kama vile tunaweza kuona shamba lenye mifereji na mabomba ya umwagiliaji ikionyesha jinsi maji husambazwa moja kwa moja kwenye mimea.

Mfumo wa umwagiliaji maji. Njia ya kusambaza maji mashambani ili kusaidia mimea kukua vizuri, hasa wakati mvua haitoshi. Kama vile tunaweza kuona kwenye picha, umwagiliaji wa matone. Maji hutiririka kidogo kidogo, moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwangiliaji .Ni njia au mfumo maalum ya kusambaza maji mashambani ili kumwangilia mimea, hasa wakati wa mvua haitoshi chanzo. Kuna aina mbalimbali kama umwangiliaji wa matone, mifereji na mabomba. Mfumo huu husaidia mimea kukua vizuri na kuongeza mavuno.

Mfumo wa umwagiliaji ni njia ya kusambaza maji kwenye mimea shambani ili kusaidia ukuaji wa hasa wakati wa ukame kama vile kuweza kuonyesha mfumo wa umwagiliaji matone ambapo maji hutiririka kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji. Huu ni utaratibu wa kupeleka maji shambani ili kumwagilia mimea hasa pale mvua haitoshi kama vile twaweza kuona mfumo wa umwagiliaji ambapo maji yanaelekezwa kwenye mashamba kupitia mifereji na mabomba.

Mfumo wa umwagiliaji, njia ya kusambaza maji mashambani ili mimea ipate unyevu wa kutosha hasa wakati mvua haitoshi. Kama vile waweza kuona, hii ni Mfumo wa umwagiliaji wa matone au wa kunyunyuzia ambapo maji husambazwa kupitia mabomba.

Mfumo wa umwagiliaji maji , ni njia ya kusambaza maji mashambani au bustani ili kumwagilia mimea na kuongeza uzalishaji wa mazao hasaa wakati wa ukame.

Mfumo wa umwagiliaji ni njia ya kusambaza maji mashambani ili mimea ipate unyevu wa kutosha kukua vizuri. Kama vile tunaweza kuonyeshwa mashamba yana misimo ya mabomba yaliyopangwa kwenye mistari ili kusambaza maji moja kwa moja kwenye udongo.